Magari yameegeshwa kwenye nyasi mbele ya miti mirefu. Wanaume wamesimama karibu na magari hayo. Mmoja wao amevaa kofia na koti. Jua linamulika kwa upole, kivuli kidogo kimeonekana ardhini. Majani yamekauka sehemu. Magari yamepangwa kwa mstari.

Gari jeupe lenye magurudumu meusi na taa za nyuma za rangi nyekundu na nyeupe limeegeshwa mbele ya gorofa, kando na mbele kuna magari mengine meusi na meupe. Hii inaashiria hii ni eneo la uuzaji na ununuzi wa magari.

Magari yamepangwa kwa mistari ya nadhifu katika eneo kubwa la maegesho yakiwa na rangi mbalimbali kama nyeupe, kijivu, na nyekundu, mtazamo wa juu unaonyesha mapangilio ya magari kwa usahihi na nafasi zilizowazi ni chache sana.

Gari la kifahari lenye rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye nyasi na kokoto kando ya nyumba. Taa za nyuma ni za rangi nyekundu na nyeupe .Mandhari ina miti mirefu, hewa inaonekana tulivu na anga lipo wazi.

Mtu aliyevaa koti refu jeusi anatembea kuelekea magari mawili yaliyopaki kwenye eneo la nyasi lililojaa miti mirefu. Gari la rangi nyeusi aina ya pick up limesimama karibu na gari la blue huku watu wawili waliovaa reflectors wakisimama pembeni wakionekana kuangalia mazingira.

Wachuuzi na wanunuzi wako katika soko la wazi linalouza vyakula kama vile vitunguu, viazi, mahindi, nyanya, karoti, ndizi na mboga. Soko hili lina mpangilio mzuri ili kurahisisha kazi ya uchuuzi. Mazingira ni safi.

Soko la wazi limejaa meza za mbao zilizoandaliwa kwa uangalifu zikiwa na mboga safi kama nyanya, pilipili hoho, vitunguu na mboga za majani. Magunia na vikapu vya plastiki vimepangwa pembeni. Baadhi vimejaa bidhaa mbalimbali.

Vikapu vilivyoundwa kwa mikono kwa kutumia nyuzi za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, manjano, rangi machungwa na kahawia vimepangwa kwenye ardhi. Miongoni mwa matumizi mengine, watu huvitumia kubeba bidhaa walizonunua sokoni.

Mazingira inaonyesha soko la wazi ambapo viatu vya aina tofauti tofauti vimepangwa kwenye vibanda huku vingine vikiuzwa kwa shilingi mia mbili na vingine vikiuzwa mia tatu. Pia kuna bidhaa zingine ambazo zinauzwa kama vile nguo.

Jengo refu la ghorofa limejengwa kwa mawe na linalo angaziwa na mwanga wa juu. Ukuta wake una maandishi yanayo onyesha jina la makaazi likiwa na mistari miekundu. Eneo la mbele lina nyasi kavu, taka chache na uzio wa miti ukiota kwa wingi pembeni. Anga ni angavu bila mawingu.

Baiskeli za rangi ya kijani ,nyeusi ,nyeupe ,machungwa na samawati zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kuu lenye taa angavu, kando magari ya kuchezea yamepangwa katika rafu.

Bidhaa za maziwa, sharubati, mtindi na zinginezo zimepakiwa kwenye pakiti za maumbo na rangi mbalimbali na kupangwa kwenye rafu ndefu za chuma kwenye duka kuu. Mandhari yanavutia.

Ndani ya duka kuu, kuna rafu ndefu zilizopangwa bidhaa za usafi za aina tofautitofauti, kama vile, sabuni ya kusafisha na dawa za kuua bakteria. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio ili ruhahisishia wateja kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa haraka.